Eneo hili limefurika na maji, watu wanne wanatembea juu ya maji hili, wengine wawili wameshika viatu vyao mikononi na wengine wawili wamevalia gumboot . Maji hii imefurika kuwafikia kwenye miguu ya wanaume hawa wanne.

Katika mandhari nyuma ya nyeupe dawa hii ni ya rangi ya kibichi na ina kifuniko nyeupe , iko katika container ambayo imeandikwa Muarubaini Herbal Drink Neem Mkilifi .

Katika mandhari nyuma nyeupe. Dawa imewekelewa juu ya kijisehemu kidogo nyeupe. Dawa zingine mbili zimewekwa kando ya dawa hio. Dawa hizi ziko katika katoni na zimeandikwa Measles, Mumps and Rubella Vaccine.

Mama aliyevalia kitambaa amebeba mtoto ambaye ana mguu mdogo kwenye upande wake wa mbele, upande wake wa nyuma mana huyu amebeba mtungi wa rangi ya yellow mtungi huo unaonekana kuwa na maji.

Sehemu hii ni chini ya miti. Pna gari nyeupe na mitungi juu ya gari hiyo. Watu waliovalia shati nyeupe wamekuja kuwapa watu wa eneo hili msaada.

Dawa hizi tatu ziko kwenye katoni dawa tatu zimewekwa kando ya nyingine dawa mbili zimefunguliwa na kuwekwa chini zimeandikwa Azithromycin tablet.

Katika mandhari nyuma nyeupe, dawa hii imewekwa ambayo ina rangi ya pink na nyeupe. Dawa hii inaonyesha kwamba ni ya IRON SUPPLEMENT na iko katika katoni.

Eneo hili limefurika na maji, maji haya ni mingi sana na yamepasua barabara mara mbili, barabara inaonekana kuwa na barabara juu na udongo eneo la chini maji inaonekana ikiteremka kwa kazi na wakaazi wa eneo hili wanatazama.

Mwanamke aliyevalia shati ya nyekundu anaonekana kuwa akiosha chumba kilicho kuwa na uchafu, chumba hiki ni kidogo na kina maandishi safe water.

Hospitalini humu, pana mashini ambazo zinatumika kuwatibu wagonjwa. Daktari wawili, ambao wamevalia maski wanamhudumia mgonjwa aliyelala kwa kitanda nyeupe na amefunikwa na vitambaa za buluu na nyeupe.

Wanaume wawili wanasukuma gesi ambazo ni refu rangi ya nyeupe na nyeusi . Mwanaume mmoja amevalia ovaroli na wote wawili wamevalia maski. Ana Lori nyeupe ambayo kuwa wanaweka au kutoa gesi hizo.

Hiki ni sehemu cha kutoa chanjo. Wanadamu hawa wakubwa ni watano na mmoja ni mtoto. Mtoto huyu anadungwa na nesi na ameshikiliwa na mama yake. Watu hawa wakubwa wamevalia maski.

Hizi ni dawa za nyekundu ambazo zimemwagwa kwenye meza ya brown dawa hizi zimetawanyika kila mahali na dawa moja iko kwenye kifuniko ya chuma, dawa hizi zinamwagwa kutoka kwenye chupa nyeusi.

Chumba hiki kiko hospitalini, mandhari ni kama ile ya kutulia. Mwanaume mzee amelalishwa kwenye kitanda jeupe huku akihudumiwa na muuguzi. Muuguzi anamuonyesha jinsi ya kuweka mikono yake.

Hapa pana watu watatu ambao wako mbele ya tenti, tenti hii imefungwa na vitambaa vya bulu na nyeupe, mwanaume aliyevalia koti ameketi chini huku akiangaliliwa maskio.

Sehemu hii inaonekena kuwa katika mandhari ya hospitalini ina mataa matatu yaliyowaka na moja haijawaka, rangi iliyopakwa kwenye ukuta hii ni ya rangi ya manjano kitanda imewekwa na imeinuliwa sehemu ya kichwa.

Wahudumu hawa wa hosipitalini, kama madaktari. Wamevalia nguo za kujikinga za blue na meski na kufunika vichwa vyao. Wanamhudumia mgonjwa ambaye amelala chini. Wanaonekana kuwa wanafanya operesheni.

Mandhari hii ni ya hospitalini, Ukuta nyeupe imebandikwa na chombo inayo kaa kama fridgi imewekwa. Nesi andunga huyu ambaye ni mgonjwa. Mgonjwa amevalia meski na nesi pia amevalia meski pia.

Katika sehemu hii iliyo wazi daktari ambaye amevalia glovu na meski anamhudumia mgonjwa ambaye amelala kwenye kitanda na mgonjwa huyu amefungua mdomo daktari huyu ni mweupe kama vile mzungu.

Sehemu hii ni sehemu kame sana, mawingu yanaonekana kuwa bluu na nyeupe kuashiria jua iliyo kali pana nyumba ambayo imejengwa na nyasi katikati ya miti zilizo kauka.

Katika mandhari hii nyuma ya nyeupe pana madawa saba ambazo zimewekwa pamoja dawa hizi zinaonekana kuwa za vitu tofauti tofauti moja ni ya Magnesium ingine ni ya stress care na zinginezo.

Watu wengi ambao wamevalia kama watu ambao wanaoeneza kampeni fulani wamevalia kofia za bulu na shati za bulu na wameshikilia viti ambazo ni nyeupe.

Mandhari hii ni kama ya hosipitalini. Watu wawili wanakua katika chumba jeupe. Chumbani humo, mama amekalia kiti na daktari amesimama ,huku akitumia vitu vya chuma kuangalia meno ya mama aliyepanua mdomo.

Katika mandhari nyuma ya nyeupe pana watu wawili moja amevalia sare za kihospitalini na mmoja anaonekana kuwa mgonjwa aliyekuja kutibiwa aliyevalia sare za hospitalini anaangalia masikio za aliyekuja kutibiwa.

Mikono ya watu wawili imepatana kama kwa njia ya kusalimiana, mkono mmoja ni nyeusi inaonekana kuwa kama ya aliyekuja kutibiwa. Mikono hiyo nyingine imevalia glovu na inatazama mikono hiyo ambayo ina vidonda.

Hii ni kundi ya watu ambao wote wamevalia barakoa, wamesimama na wengine wameketi kwenye foleni, wengine wanajaza fomu na kusubiri huduma, huku mazingira yakiwa kama eneo ya nje.

Bidhaa nyingi au virutubisho, vimewekwa kwenye rafu na meza, vina majina kama Kijana Power King Sharp, na zimefungashwa kwenye sanduku na chupa za rangi tofauti kama nyekundu, njano na zambarao. Huu unaweza kuaduka la madawa au lishe.

Huyu ni mtaalamu wa macho, mwanamke mchanga mwenye miwani na kanzu nyeupe ya maabara, anafanya uchunguzi wa macho kwa mgonjwa anatumia kifaa maalum cha uchunguzi wa macho huku mgonjwa akiwa ameweka uso wake kwenye kitu.

Huyu ni mtaalamu wa afya ambaye amevaa miwani na barakoa. Anajikanda kutoa sindano. Mtaalamu huyu anatoa dawa kutoka kwenye chupa ndogo hii inaashiria mchakato wa kutoa chanjo au dawa labda katika kituo cha afya au kampeni ya chanjo.

Chupa hii ndogo ya chanjo ina maandishi, inayomaanisha chanjo ya surua, matumbwitumbwi na rubela. Chupa hii karibu yake pana sindano na pedi za pamba, zikionyesha au kuashiria kuwa vifaa hivi vinahusika na mchakato wa utoaji wa chanjo.

Hii ni chanjo au matibabu ya mtoto mdogo ikisisitiza umuhimu wa afya ya umma. Mtoaji wa huduma za afya hii ni mwanaume mmoja ambaye ameinama kumchanja mtoto, na ni mtaalamu wa afya.

Maji haya yamefurika hadi eneo la makaazi. Watu wawili ambao wameshikilia ndoo, mwamke na mwanaume wanachota maji haya na kuyamwaga nje ili kuweza kupita. Maji haya yamewafika hadi kwenywe miguu.

Watu hawa wawili wamevalia mavazi maalum ya njano, na kujikinga na maski za glesi, mmoja wao anashikilia chupa kubwa ya buluu, na mwingine ana kifuniko cheusi, wako katika eneo la viwanda lenye matangi mengi ya kuhifadhi kemikali.

Mtoto huyu mndogo anasaidiwa na watu wazima wawili kufanya mazoezi ya kutembea katika chumba cha matibabu ya viugo. Mtoto ameshika kishikio cha chuma na anafurahi sana. Huku manamke akimshika kutoka juu na manaume akimsaidia kutoka chini.

Wanawake wawili wamevalia nguo nyeupe za maabara na barakoa. Wanatumia mashine ya kushona. Mwanamke aliye mbele anashona, huku kukiwa na rundo la barakoa za buluu zilizokamilika au nusu kamilika. Nyuma yake pana shughuli ya uzalishaji wa barakoa.

Mwanamke anatabasamu akiwa amevalia shati ya kijivu yenye nembo ya mahali ambapo anafanya kazi na ameshika vifaa viwil ivya tiba mikononi mwake. Huyu mwanake anaezakuwa ni mtaalamu.

Chupa hizi mbili za dawa zimepangwa moja kando ya ingine. Chupa moja iko katika katoni kidogo, na kingine kiko katika plastiki. Chupa hizi ni za rangi ya nyeupe na manjano zinaonekana kama kuwa dawa.

Wanawake wawili wamesimama karibu na gari jeupe lenye nembo ya The Water Project. Wote wawili wamevaa barakoa na glavu, wakionyesha ishara za tahadhari za kiafya. Hii inashiria labda wako kwenye shugli zinazo husiana na muradi wa maji.

Hii ni dawa yenye label nyeupe iliyoandikwa pills for sex . Kuna namba ya kitambulisho na tarehe ya kutoa dawa. Hii ni dawa ambayo inaashiria kwamba inahusiana na afya ya ngono au utendaji, ambayo inaweza kuhitaji maelekezo ya daktari.

Daktari huyu ni wa kiume, amevaa sare ya buluu na barakoa anamchunguza mtoto mchanga aliye lala kwenye kitanda cha uchunguzi daktari anafanya uchunguzi wa uangalifu kwenye mtoto.

Mkono wa mgonjwa umewekwa kwenye kifaa maalum cha matibabu ya viungo, ambayo ina kamba na pedi zilizounganishwa na nyaya. Mkono mwingine umemshikilia ambayo ni ya mtaalamu wa afya.

Hivi ni virutubisho vyalishe ambavyo viko katika chupa. Hii chupa inarangi ya manjano na inaonyesha picha ya matunda ambayo inaladha. Lebo inaeleza faida za chuma kwa ajili ya kutengeneza seli nyekundu.

Huyu ni mwanamke ambaye anazungumza na mwanamke mwingine ambaye ni mama mwenye mtoto mdogo ndani ya hema mwanamke huyu mdogo amevaa barakoa na miwani, anakaa kama mfanyikazi wa afya au mtaalamu wa ushauri.

Jengo hili linateketea kwa moto mkubwa huku miyale ya moto inapanda juu kutoka paa na madirisha, moshi mzito unatanda hewani huku ikiwa uharibifu. Hali hii inaashiria tukio la ajali ya moto.

Mlizi wa afya, anaeva barakoa na shati ya njano, anachokora sindano ya chanjo kutoka kwenye chupa ndogo. Huku akiwa makini sana na kazi anayoifanya.

Huyu ni mfanyikazi wa afya aliyevaa barakoa, na shati ya buluu, akimpa sindano mzee aliyekaa kwenye kiti inje. Karibu nao pana kopo la baridi la chanjo, na mabango ya afya nyuma.

Chupa hili lenye uwazi lina maandishi ambayo huwa ni dawa ya measles, na rubella nyuma ya chupa hii pana sindano inayoonekana kuwa itatumika kufunga dawa hii.

Hii ni mikono ambayo imejaa sabuni na povu, hii mikono ni kama ya mtu ambaye anaosha mikono yake kwa uangalifu, uoshaji wa mikono ni muhimu sana kwa usafi na afya.

Huyu ni daktari wa meno ambaye anamhudumia mtoto mdogo, mtoto ameketi kwenye pacha la mama yake kwenye kiti cha meno. Daktari anaonyesha kitu kwa mtoto labda akimzoza na vifaa vya meno.

Mwanamke anatabasamu nyuma ya dawati la mapokezi, juu yake kuna ishara ya fine touch dental care. Dawati lina matangazo mbalimbali na saa ukutani inaonyesha saa saba kasoro kidogo.

Hivi ni vitu mbali mbali vilivyo tawanyika ardhini, ikiwemo nguo nyekundu na nyeusi, chupa ya maji, mayai, mnazi na vitu vingine visivyo eleweka kama mizizi ama mihirizi vikipangwa kwenye sahani.

Mwanake ameketi na mtoto mdogo ambaye analala kwenye pacha lake. Mwanake huyo amevaa vesti ya bluu yenye maandishi ya hospitalini na anaonekana akiongea au kufikiria jambo fulani.

Muuguzi amevaa sare ya bluu na barakoa. Anamchunguza mtoto mchanga aliyeketi kwenye paja la mama yake. Mama huyu pia amevaa barakoa huku kama tahadhari za kiafya, anashirikiana na muuguzi.

Huyu ni daktari wa meno ambaye anafanya kazi kwenye kinywa cha mgonjwa. Daktari huyu amevaa kofia ya buluu, barakoa, miwani maalum ya kukuza na glavu nyeupe. Mgonjwa amelala chini na amevaa miwani miekundu ya kujikinga.

Wataalamu watatu wa afya wamevalia mavazi kamili ya kujikinga, ikiwemo balakoa, glove na mawanda ya blue ,wakifanya kazi kwenye mgonjwa .Mgonjwa amelala chini kwenye kiti cha uchunguzi, huku ana mazingira kliniki au hospitali.